Ametoka kununua gari lake manake amepewa kifunguo la gari lake. Mbele kulikua na for example , gari lake ndogo alikuwa anaonyesha na anafunzwa jinsi ya kuendesha. Ashamaliza hiyo mazoezi ndio sasa amepewa key kuhakikisha kuwa ako sawa kuendesha hiyo gari ama amelipa pesa zote za hizo gari.

Hili ni ndizi. Ndizi hii inaweza kuwa imeharibika maanake ilikunjakunja ama walieka mahali kulikuwa na maji ikaoza .Tena wanaeza kuwa walitoanisha kama bado haijaiva.

Hapa ni kwa shamba la ndizi, ni ndizi ambazo zimepanga laini nzuri sana za kuvutia, zote zikiwa zimeiva na zimebeba ndizi kubwa ambazo ziko tayari kuikatwa ili kupelekwa soko ama kupeleka nyumbani ikulwe.

Hii ni pikipiki akiwa katikati ya barabara, pikipiki hii imebeba maziwa ama imebeba masanduku ya kubeba maziwa ikiwa inaelekea kuchukua, halafu tena pale kuna magari nyeupe ambazo zingine zinakuja zingine zikienda, pale kuna lori pia ambaye anaondoka.

Mandizi haya imeiva vizuri ikiwa imetoka kwa soko. Mama huyu mmoja akiwa amepanga vizuri ili wauzaji ama wateja wakuje wakanunue wakipenda.

Hawa ni wamama ambao wametika kukata ndizi zao Kwa shamba kwakiwa wamesileta pale wakingoa kununuliwa ama wanangija lori ili wauzie Lori maana wakiwa wanataka kuuzauza.

Haya ni mandizi ambayo zimeiva na ziko nzuri ziko tayari kupelekwa sokoni, hizi kuna zenye zimeshikwa zinapelekwa pale kwa lori ili zibebwe sokoni, zingine bado hazikatwa ziko shamba zikiwa ziko safi na zimeiva.

Haya ni mandizi ambayo zimeiva na ziko nzuri ziko tayari kupelekwa sokoni. Hizi kuna zenye zimeshikwa zinapelekwa pale kwa lori ili zibebwe sokoni, zingine bado hazijakatwa bado ziko shamba zikiwa ziko safi na zimeiva.

Muuzaji ambaye amependezwa na hii gari ya ameenda pale, akaangalia hilo gari ambalo amependezwa. Yeye ameshika gari lake jeusi ambayo, ameiona pale supu. Angeitaka kununa hii gari maana amependezwa na hii gari.

Hii ni ng'ombe ambayo ng'ombe mbili ambao imetoka kuoshwa wanafuatilia hizo orodha ili waoshwe wakuwe na ngozi nzuri na tena waondoe kunaweza kuwa na ugonjwa wowote wataondoa kwa mwili.

Hapa ni darasa, darasa ambalo wameweka viti safi, alafu darasa hili hakuna watu. Pale kuna mbao na kuna rula, hii ni darasa ambao hasa wanafunzi wao wanafunzwa na kuelemishwa pale shuleni.